Jengo la madarasa lililo na madirisha linaonekana, lina paa ya kupendeza. Nje ya jengo hili kuna ua lililo pandwa vizuri sana. Kando kando kuna nyasi na pia kuna miti jua linawaka na kuonyesha upande ule wa nyuma.

Jengo hili ni la kifahari hata paa lake linavutia kwelikweli. Mbele ya jengo kuna nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Kuna paipu za maji kuhakikisha kuwa maji ya mvua hayaendi ovyo bali yanaekwa mahali na kuhifadhiwa.

Monita na kibodi ziko juu ya meza yenye rangi nyeupe kwa upande wa juu, nyuma ya monita kuna ukuta rangi samawati. Upande wa juu kuna ubao wa rangi nyeupe. Kuna nyaya ambazo zinatumika kuunganisha hizi monita, kibodi zote kwa ile sehemu rasmi ya kompiuta.

Kuna mmea wa rangi ya kijani kibichi hapo chini na pia kuna maputo ya rangi tofauti tofauti, maputo mawili ya rangi ya samawati, puto moja la rangi nyeupe na maputo matatu ya rangi ya kijani kibichi na pia kuna bendera ya Kenya.

Mwanariadha mmoja anajaribu kumuamsha mwenzake ambaye amelala chini kwa kuchoka baada ya kuvunja rekodi. Wote wanaonekana kudhoofika na kuchoka tiki. Uwanja umefurika watu.

Bango la rangi ya kijani kibichi limeandikwa kwenye nguzo na lina maandishi high school office. Mshale umechorwa kuelekeza upande wa kushoto. Hii ni alama ya kuonyesha mwelekeo wa ofisi ya shule ya upili. Mbele ya nguzo hii kuna nyasi.

Jengo hili ni la madarasa. Milingoti nyeusi imewekwa mbele, ili kuhakikisha kuwa paa haliwezi kuporomoka. Jua linaonekana likiwaka, kulingana na kivuli kinachoonekana hapa chini. Kuna matawi ya kijani kibichi pia yanayoonekana karibu na paa.

Mahali pa watoto kuchezea panaonekana. Pale nyuma kuna mti mkubwa ambao unaonekana una maua ya rangi ya manjano. Pia kuna ukuta ambao unakaa kuzingira mahali hapa. Hapa chini kuna maua ambayo imeupandwa kulingana na jinsi ambavyo barabara ndogo imetengenezwa hapa.

Maandishi yaliyo kwenye ubao mweupe yaliandikwa siku ya Jumatatu tarehe ishirini na nne Februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Swali lililoandikwa ni je? Samueli alijibu vipi alipoitwa na mungu.

Alama ya kuonyesha eneo la mkusanyiko wa dharura ya moto inaonekana na nyuma yake kuna tanki la maji ambalo ni nyeusi na alama ambayo inaonyesha mwelekeo wa kuenda limewekwa kwa rangi nyekundu.

Ukutani kuna mabango yaliyobandikwa moja imeandikwa cheza, jifunze na tukue kwa pamoja pia kuna mchoro wa mikono ambayo inaandika herufi na mtoto aliyeenua mkono juu.

Karatasi hii ina maswali ya hisabati yaliyoandikwa kisha kujibiwa na mwanafunzi. Mwalimu amesahihisha kutumia kalamu nyekundu pia kumechorwa wanyama wawili pale juu

Mchezaji mlemavu wa timu ya nchi ya Kenya anaonekana akiwa na magongo ya kutembelea. Salafuni kuna mpira anayoitazama. Pia kuna nyasi zilizomea. Kule nyuma kuna viti za kukaliwa na mashabiki.

Ubao mweupe unaonekana ukiwa na maandishi herufi ndogo ambazo zimeandikwa katika laini. Ni siku ya Ijumaa na ni Februari mwaka wa 2025. Rula ya rangi ya machungwa inaonekana pia ikiwa imewekwa hapo ubaoni.

Vyuma vya mazoezi vya rangi nyekundu vinaonekana. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameketi, amevalia shati nyekundu na viatu vyekundu. Mwanamke huyu pia amevalia suruali ndefu ya rangi nyeusi, anaonekana kuangalia upande mmoja huku akionekana ni kama anashangaa.

Hili ni jengo la ghorofa mbili. Milingoti nyeusi imewekwa ili kusaidia kusitiri uzito wa zile paa kuhakikisha usalama wa wanaotumia majengo haya. Kuna maua hapo mbele na majengo haya yana milango kwa kila ghorofa.

Mtu mmoja aliyevalia glovu za ndondi ameketi kwenye kiti cha magurudumu, huku akiwa katika mazoezi. Mwenzake ambaye amesimama, ndiye anamufanyisha mazoezi haya, akiwa ameshika hio kitu ambalo mwenzake analipiga kwa nguvu kabisa ili kuhakikisha kuwa amepata misuli.

Wachezaji walemavu wa timu ya Kenya wanaonekana huku wakiwa wamevalia shati nyekundu ambazo zimeandikwa Kenya na kaptula za rangi ya kijani kibichi. Mmoja kule nyuma anaonekana akiwa anakimbia akielekea mahali ambapo mpira upo. Kuna mtu ambaye anapita kule nyuma akiwa amevalia shati nyeupe ikiwa anatazama upande huu.

Wanariadha wawili, mwanamme na mwanamke, wanakimbia kwa pamoja. Mwanamme huyu akiwa anamsaidia mwanamke huyo ambaye ameziba macho yake. Wafadhili wa mbio hizi ni Nissan kuonekana na kile kilichoandikwa kwenye mavazi yao. Mwaka ni wa alfu mbili na kumi na sita.

Vitabu hivi ni vya somo la Kompyuta. Vinatumika na wanafunzi wa gredi la saba. Kwenye jalada la vitabu hivi, pamechorwa mkono wa mtu uliovalia glovu ya rangi ya samawati ukiwa umeshika vile vitu vya ndani ya kompyuta.

Herufi za lugha a, ba, cha hadi za zimeandikwa ukutani kubwa na ndogo. Chini yake kuna alama za kuakifisha, pia kumeandikwa maandishi BE HAPPY kuonyesha kuwa mtu afaa kuwa na furaha.

Madawati yameekwa pamoja darasani, juu ya dawati moja kuna kitabu, chini kuna kiti kimoja ambacho kimeangushwa, ukutani kuna bango ambalo lina maandishi ya furaha na pia kuna mtu ambaye anachora.

Nyasi ya rangi ya majani mabichi inaonekana na pale nyuma kuna mlingoti ambao nakadiria ni mlingoti wa bendera na pia karibu na huo mlingoti kuna maua na pia kando yake kuna majengo upande huu na upande huu mwingine. Kule nyuma kuna miti ya majani mabichi na juu ukitazama utaona kuna mawingu meupe.

Mheshimiwa Mike Sonko aliye katikati amewatembelea wachezaji walemavu wa mchezo wa mandondi. Wanaonekana wakiwa wamekunja ngumi tayari kurusha ndondi. Ile tu yaani kuonyesha huo ndio mchezo wao. Wale makocha wao wamesimama nyuma yao na wanaonekana kutabasamu huku wawili wao wakiwa wanamwangalia mheshimiwa Mike Sonko.

Huu ni mlango wa kuingia darasa la gredi moja C, wameandika mlangoni ili kumkaribisha mwalimu wao kwa jina la Teacher Agnes, mlango huu umepakwa rangi nyekundu.

Jengo la shule linaonekana. Kwenye ukuta ya jengo hili wamechora safina ya Nuhu na pia wamechora maji. Wamechora wale wanyama wawili wawili ambao walikuwa wanaenda kuingia kwa hii safina, na pia kando ya hilo jengo kuna maua ambayo yamepandwa.

Monitor mbili, vibodi viwili na vipanya viwili vipo juu ya meza. Kando yake kuna vitabu vya kutumika kufunza. Pale chini kunaonekana kuna nyaya za stima ambazo zinatumika ili kuwasha kompyuta hizi.

Jengo la gorofa mbili linaonekana, na lina milingoti, rangi nyeusi mbele na pia lina milango. Na madirisha, mbele ya hili jengo kuna maua, ambayo yanaonekana na pia kuna nyasi hapa chini.

Mwanariadha wa Kenya yuko kwenye boti anaonekana akiwa kwenye mashindano juu ya maji, anaonekana kw kweli anajitahidi na anataka kushinda, amevalia shati la rangi nyekundu, na nyuma yake kando ya maji kuna majani.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye chumba za mazoezi huku akionekana kushangaa sana na anachukia huenda ikawa kuna mtu ambaye anafanya mazoezi ya kustaajabisha. Mwanamke huyu amevalia blausi nyekundu iliyochora bendera ya Kenya kifuani upande wa kushoto.

Kitabu cha afya, usalama na adabu, cha kiwango la pili, kimewekwa juu ya meza, na mtu aliyevalia viatu vyeusi amesimama hapo. Jalada la kitabu hili limewekwa picha ya mtoto mmoja ambaye anatabasamu mwingine pia aliyesukwa na wengine wanaonekana kuzungumza.

Hapa ni darasani. Kifutio cha ubao kinaonekana na kando yake kuna rula ya mbao ambayo hutumika ubaoni kuchora. Ukuta kwa upande wa juu ni wa rangi ya samawati na hapa kwa upande wa chini ni nyeupe. Sakafu limejengwa kwa ustaarabu.

Wanariadha wanne wanaonekana huku mmoja wao wakiwa ameinuwa mkono wake juu kabisa, wanariadha waliovaa vitambaa kwa macho wanasaidiwa na waongozaji wao kwenye mashindano hayo, mwaka huu ni wa elfu mbili kumi na tisa kulingana na jinsi shati zao zilizoandikwa.

Mchezaji mlemavu anaonekana huku akiwa ametazama mpira ambao uko sakafuni, anatumia magongo ya kutembelea, amevalia kaptura nyekundu na ina mistari nyeupe, amevalia shati ambayo imeandikwa Kenya na pia imechorwa bendera ya Kenya.

Watu watatu wameketi kwa viti vya magurudumu, wamevalia mavazi ya kitamaduni ya kimaasai. Mmoja wao anapiga picha kutumia simu yake ya mkono na aliye mbele ameinua bendera ya nchi ya Kenya juu. Hapa ni uwanjani na mashabiki wanaonekana kwa umbali.

Watu wanne wanaonekana, huku mmoja anasukumu kiti cha magurudumu. Mmoja ameketi na wawili wamesimama, wawili kati ya hawa watu wanne, wamevalia shati ambazo zimeandikwa Kenya na mmoja amevalia kofia.

Kitabu kimefunguliwa ukurasa wa themanini na sita na themanini na saba, kina maadishi na pia kina picha, ukurasa wa upande wa kushoto unapicha ya mtu ambaye ameinama huku akiwa anatengeneza kitanda chake, kurasa hili jingine lina watu walioketi huku wakiwa wanakula.

Nyasi ya rangi ya kijani kibichi inaonekana hapa chini na pia kuna jengo ambalo ni nyumba. Upande ule wa nyuma kuna kichaka kidogo ambacho kinaonekana na pia kuna ukuta. Baada ya ukuta kuna miti na upande wa juu kuna mbingu ambayo ni rangi ya samawati.

Karatasi hii inaangazia mahitaji ya msingi. Picha ya kwanza kuna watoto ambao wanaonekana wakiwa na chakula. Picha ya pili ni watoto ambao wanaonekana wakiteka maji na picha ya tatu watoto ambao wako katika jengo. Picha inayofuata ni mtoto ambaye amevishwa nguo na picha baada ya hiyo ni mwalimu anafunza wanafunzi. Picha la mwisho inaonesha mtu akiwa anapata matibabu.

Mkutano umefanyika, au huenda ukawa unaendelea katika chumba hiki. Maanake ubaoni umejaa yaliyozungumziwa: kuna ajenda ambayo kuna kuongelea, mahali pa kuongelea, siku ya kuongelea, na watakaoshiriki.

Hapa ni darasani ,viti ambavyo vina mahali pa kuandikia vinaonekana ,chini yake pia kuna mahali pa kuwekea mkoba ,sakafu limetengezwa vizuri sana na kwa ustaarabu unaotakikana.

Hii ni ratiba vya vipindi vya shule imekawanyishwa kwa siku tano jumatatu, jumanne, jumatano, Alhamisi na ata ijumaa Kila siku saa zake zimegawanyishwa kwa vitu tofauti tofauti kuenda darasani na ata kuwa na mapumziko.

Monita ,kibodi na kipanya zimewekwa juu ya meza yenye sakafu nyeupe pepepe ,kando ya meza hii kuna kiti cha plastiki, sakafu limejengwa kwa utaratibu, nyuma ya monita kuna dirisha.

Mwanariadha Samuel Mushai anaonekana akiwa na muongozi Jean Kipchumba. Mwanariadha huyu ni Mkenya na alizaliwa tarehe ishirini na sita desemba mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na tisa.

Katibu mkuu wa mazingira anatoa hotuba kwa hafla ya taasisi ya elimu maalum ya Kenya. Mkononi ameshika karatasi ambapo anasoma vile vipengele maalum ambavyo angependa kuongelea. Anatumia kipaza sauti kuonyesha kuwa ule umati ulioko hapo ni mkubwa.

Mchezaji mlemavu ako uwanjani na anavyoangalia anaashiria kuwa yuko tayari kwa mchuano. Anatumia mikono yake kuendesha gari la magurudumu alilonalo. Kando yake kabisa kuna nyasi na wakati ni wa usiku.

Wachezaji walemavu wawili wa mpira wa kandanda, wanaung'ang'ania mpira ulio hewani, macho yao yakiwa yameutazama mpira huo, huku wakiwa wamejishika na magongo yao ya kutembelea. Muuguzi pale kando pia ako tayari tu iwapo mtu yeyote ataumia ataingia uwanjani na aweze kuwahudumia.

Madarasa manne yanaonekana huku ukutani kuna michoro mbalimbali ya kusaidia tu wanafunzi kuendelea kusoma hata wakiwa nje wanaweza ona ukutani waone michoro fulani ambayo wamefunzwa darasani .Mbele ya darasa kuna maua na baada ya maua kuna nyasi ambayo ni uwanja ya watoto kuchezea.

Herufi za Kiswahili zimechapishwa. Kubwa na ndogo kwanzia M hadi R. Ukutani kumechapishwa mwezi wa Oktoba, Novemba na Disemba vikiambatanishwa na picha tofauti tofauti. Mwaka unaweza kuwa elfu mbili ishirini na tano kulingana na kile kilichoandikwa ubaoni na kuna orodha ya vitu vinane vilivyoandikwa pia. Mwalimu amepeana kazi ya kufanyia nyumbani.

Kitabu hiki kiko juu ya meza ya rangi ya kahawa, kimefunguliwa ukurasa wa 46, ambako kuna picha za watu. Pia kuna ukurasa wa 47 ambao kuna duara, ndani ya hilo duara kuna michoro kadhaa.

Mwana riadha mlemavu mwenye mguu moja. Anaonekana akiendesha baiskeli kwa barabara. Huku akiwa amevalia miwani na glovu mkononi. Kando wa barabara kuna majani ambayo inaonekana na pia kuna maua ya rangi ya manjano. Kuna miti kwa upande wa umbali na kule mbali kabisa kunaonekana kuwa na mawimbi.

Mwanariadha Wesley Kimeli Sang anakimbia na anaonekana kuwa amechoka, huku akiwa amevalia jezi ya nchi ya Kenya. Ana ulemavu kwa mkono wake wa kulia na kwa mkno wake wa kushoto amevalia saa. Nyuma yake kuna majengo na pia kuna miti.

Hili ni jumba la kusomea somo la kompyuta au kufanya kazi zozote zile zinazo husiana na tarakilishi. Keybodi na monita zimewekwa juu ya meza ambayo ina sakafu nyeupe pepepe. Kando ya meza hii kuna ukuta wa rangi ya samawati. Upande wa juu kuna ubao unaonekana na kuna viti pia upande huu mwingine vya kukaliwa.

Hapa ni darasani. Kuna kifutio na kando yake kuna rula ya ubao, rula hii ina vipimo mbalimbali vilivyoonyeshwa na pia ina sehemu ya kushikia wakati mwalimu anapotumia kuchora mistari ubaoni.